Talanta zinafaa kuungwa mkono mjini humu. Kwa kuunga michezo kama vile kandanda mjini humu. Kwa muonekano wa picha yenyewe kuna wachezaji wa kandanda.

Hawa ni mashambiki labda mashabiki wa timu fulani. Wananchi wote wanafaa kushabikia ama kushangilia timu za nchini humu wanapocheza ili kuwapa motisha katika michezo zao.

Huyu ni Rais wa taifa letu la Kenya daktari William Samoei Ruto na naibu wake daktari gachagua, pia kuna wahudumu wengine wa serikali ambao wanaonekana kusimama wote.

Huku ni katika ofisi za kiserikali aina ya huduma centre .Pale ambapo mwananchi wa taifa letu tukufu la Kenya aweza kupata huduma zote za kiserikali kwa haraka kama vile kubadilisha kitambulisho na shughuli zingine.

Huku ni katika ofisi za kiserikali aina ya huduma centre pale ambapo mwananchi yoyote ule aweza kupokea huduma zote za kiserikali kama vile kubadilishiwa kitambulisho ama kuunda kitambulisho.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa mguu ambayo wanajulikana kama mchezo wa kandanda. Michezo haya yafaa kuungwa mkono kwani inakuza talanta ya wananchi nchini humu.

Hao ni wananchi ambao wanaonekana kuwa labda wanapokea huduma za kiserikali. Huduma zote zafaa kufikia mwananchi kwani ni jukumu la taifa letu kuhudumia wananchi wote.

Huyo ni mchezaji wa timu ya nchini humu kenya ambaye anaonekana kucheza na ushupavu mno. Swala la talanta kwa wananchi ama kwa wachezaji unafaa kuhimizwa kwani inasaidia wachezaji wa nchini humu.

Huku ni katika ofisi za kiserikali aina ya Huduma Centre pale ambapo mwananchi yoyote ule wa taifa letu la Kenya aweza kupata huduma zote za kiserikali.

Huyu ni aliye kuwa rais, wa taifa, la Kenya, daktari, Uhuru Muigai Kenyatta, kando yake, ni mwanamke ama pibi yake, na kando yake, ni, wafanyikazi wa serikali.

Huyu ni mwananchi wa taifa letu la Kenya ambaye anaonekana kuwa mzalendo kwani labda ni mpiga kura kwani amevalia kitu kilichoandikwa kura kwa Moi.

Hawa ni wachezaji wa nchini humu. Swala la kukuza ama kuunga mkono talanta ni swala ambalo, lafaa kutimizwa na serikali yetu ili kuhakikisha wananchi wote wanapata ama wanaungwa mkono ili kuendeleza talanta zao.

Hawa ni wananchi wa Kenya ama hawa ni mashabiki wa matimu zetu za nchini humu. Wananchi wote wa Kenya wanafaa kushangilia timu za nchini humu hili kuwapa matumaini wanapocheza.

Huyo ni rais wa taifa letu utukufu, taifa letu jamhuri ya kenya, rais mwenyewe anajulikana Daktari William Samoei Arap Ruto. Anatembea na ama wanatembea na watu wa serekali wengine.

Hawa ni wachezaji wa kandanda wa taifa letu la Kenya, labda timu kubwa la taifa letu ambalo linajulikana kama Gor Mahia. Mchezo wa kandanda ni mchezo ambao unafaa kutimizwa au unafaa kusaidia nchi yetu kwa kuleta muungano mwema.

Huku ni katika ofisi za kiserikali aina ya Huduma centre. Pale ambapo mwananchi yeyote yule nchini humu aweza kupokea huduma zote za kiserikali kama vile kupata kitambulisho ama kutengeneza kitambulisho.

Huku ni katika ofisi za kiserikali , ofisi pahali ambapo waweza kupokea huduma zote za kiserikali kama vile kutengenezewa kitambulisho ama kubadilisha kitambulisho kile ambacho kilipotea.

Hao ni mashaiki ama watu wanaoshangilia wanaonekana kuwa wanashangilia timu, labda timu ya nchi yaoa ama hata labda timu ya Kena Gormahia. wanaonekana kuwa wako na furaha.

Hawa ni mashabiki wa taifa letu la kenya ambao waonekana kushangilia timu labda huenda ni timu wa taifa. Wamevalia bendera la nchi letu la kenya kuonyesha ni wananchi ambao wanafuatilia kanuni za nchi yetu.

Hawa wanaonekana kuwa ni mashabiki wa timu la Kenya. Suala la kushabikia ama kushangilia timu ni jambo muhimu nchini humu, kwani inawapa wachezaji nguvu ili kucheza vyema uwanjani.

Huyu ni rais wa taifa letu tukufu la kenya na rais mwenyewe anajulikana kwa jina kama daktari William samoei ruto inaonekana labda kuwa alikuwa anakula kiapo kwamba atatekeleza kazi yake sawasawa.

Huyu ni aliyekuwa rais wa jamhuri ya taifa letu nchini Kenya na mfanyikazi wa serikali ambaye anajulikana kwa jina kama David Maraga. Kando yake ni rais Uhuru Kenyatta.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa kandanda ama mpira wa miguu. Michezo kama haya unafaa kuungwa mkono kwani unaunga mkono talanta ya mwananchi nchini humu.

Huyo ni rais wa jamhuri taifa letu, taifa letu tunayoipenda, taifa letu la Kenya. Rais mwenyewe anajulikana kwa jina, kama daktari William Samoei Ruto.

Kwa mwonekano ni katika ofisi ya serikali, kuna mtu ambaye labda anaelezea wananchi jinsi ama kile kitu ambacho chaendelea hapo uenda labda ni huduma ambazo zapatianwa hapo.

Hawa ni wachezaji wa kandanda ama wachezaji wa mpira wa miguu. Michezo kama haya ni mambo ama ni maswala ambayo wanafaa kutekelezwa na serikali kuu ili kuhakikisha talanta za wananchi zimefungwa mikono.

Hawa ni wachezaji, labda wachezaji wa mchezo wa kandanda. Serikali yetu ya Kenya yafaa kuona ama kutekeleza swala la mchezo ili kuendeleza au kukuza talanta za wachezaji wetu wazidi ku...

Huu ni aliyekuwa rais wa taifa letu tukufu la kenya ambaye anajulikana kwa majina yake kama rais Uhuru Kenyatta nyuma yake kuna polisi na kando yake anaonekana kusalimiana na kiongozi mwingine.

Hawa ni wananji, ama hawa ni, wanasiasa, wa taifa letu la Kenya, hau wanasiasa wote, wanafaa, kuendeleza shuguli zao kidemokrasia, katika taifa letu.

Hawa ni watu wanaonekana kuwa wamepika foleni katika ofisi za serekali, ambayo inajulikana katika lugha ya kimombo ama lugha ya kizungu kama huduma center pale ambapo unaweza kupokea huduma zote za kiserekali.

Huku ni katika ofisi za kiserikali aina ya huduma centre pahali ambapo mwananchi yeyote huku nchini aweza kupokea shughuli rasmi zozote za kiserikali kama vile kubadilishiwa kitambulisho na kutengeneza kitambulisho. Shughuli za kiserikali zanapatikana huku katika huduma centre .

Hawa ni wananchi ama hawa ni raia ambao waonekana labda wanaandama ama wako katika maandamano, wamebeba kitu ambao umeandikwa Raila na Kalonzo. Wananchi wenyewe...

Huu ni mahakama kuu ya nchi yetu ya Kenya jina la mahakama enyewe inaitwa, supreme court of Kenya, hapa ndipo pale ambapo kesi kubwa ambazo za kumpa taifa letu kutatuliwa hapo.

Hawa ni wachezaji wa kandanda ama wachezaji wa timu kuu ya taifa letu la Kenya.

Huu ni shabiki wa timu la taifa la kenya kwani amevalia bendera letu la taifa la kenya. Hali ya kushabikia timu ni jambo mzuri kabisa kwani wote twafaa kushangilia timu zetu.

Haya ni vitabulisho ya wananchi wa taifa letu tukufu la Kenya. Mwananchi yeyote ule ambaye tayari ashapita miaka kumi na minane anafaa ama lazima akuwe na kitambulisho nchini humu.

Huyu ni rais wa jamhuri letu la Kenya, daktari Samoei Wiliam Ruto anapokula kiapo kuwa atatekeleza kazi yake sawa sawa.

Hao ni mashabiki wa timu ama mashabiki labda wa timu wa taifa. Wanaonekana kuwa wako na furaha mno na hali ya kushangilia timu ni jambo mzuri sana.

Huku ni katika afisi ama ofisi za kiserikali pale ambapo mwananchi yeyote ule aweza kupokea shughuli zote za kiserikali. Kama vile kupatiwa kitambulisho ama kubadilishiwa kitambulisho ambacho kilipotea.

Huu unaonekana kuwa ni ofisi mojawapo ya maserikali ama ofisi ya serikali ,kuna mtoto ambaye anaonekana kuwa anangojea kuhudumiwa alafu kuna wahudumu wawili ambao wanaonekana kufinya tarakilishi.

Michezo kama michezo ya kandanda ni swala ambalo lafaa kutekelezwa na serikali nchini humu ili kuhakikisha kua talanta zote zimeungwa mikono.

tuko pamoja. Hiyo ni yaonyesha chama cha Jubilee ambayo ilikuwa mwaka wa 2017. Chama cha Tuko Pamoja iliongozwa na Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta naibu wake akiwa William Ruto.

Huu ni mheshimiwa daktari William Samoei na mwanamke wa nchi Rechael Ruto, rais mwenye anaonekana anakula kiapo kuwa atatekeleza ama atafanya kazi yake kwa njia ifaayo.

Picha yenyewe yaonyesha huduma center , huduma center ofisi ambayo waweza kupokea huduma zote za serikali kama vile kutengenezewa kitambulisho ama kubadilisha kitambulisho ambacho labda huenda kilipotea katika harakati za kufanya kazi zako. Ofisi yenyewe waweza kupokea huduma zote za kiserikali.

Hapo ni ofisi za serikali hujulikana kwa jina huduma centre. Ofisi hio ni ofisi mzuri mno kwani mtu huweza kupokea huduma zozote ambazo za serikali ambayo anahitaji kama vile kupata kitambulisho, miongoni mwa huduma zingine za serikali yetu ya kenya.

Inaonekana kuwa watu wanaosajiliwa, ama wanaopokea huduma yeyote ule wa serikali, imeandikwa DCI ambayo ni serikali unaoendeleza uchunguzi katika nchi yetu hii ya Kenya. Kuna laptop hapo na kuna muhudumu wa serikali ambaye anachukua kazi ama anaendelea na shughuli.

Huyu ni mwanamke ama mwanamke mwenye ni mwanachama wa Jubilee ambaye ameandamwa na wanachama wengine ambao ni wa Jubilee tena. Wanachama hao waonekana kuwa wana furaha mno ama waonekana kwani hawa ndio walioshinda uchaguzi wa mwaka wa elfu kumi na mbili kumi na saba. Wanachama hawa.

Hiyo ni ofisi ya serikali kuu aina ya huduma center ofisi ambapo mtu waweza kupata shughuli zote za serikali kama vile kutengenezewa kitambulisho ama kubadilisha kitambulisho. Pia vitu ama shuguli zote za serikali za.

Huo ni michezo kuna wachezaji ama kuna wachezaji wa mchezo wa hand boli ambao wanacheza. Mchezo huu uko na manufaa tele kwani wanafanya ili ama miili yetu kuwa na afya mzuri na yatufanya tuendelee vizuri katika michezo yetu kama nchi ya Kenya, michezo.

Hawa ni wachezaji ambao wanaonekana kuwa na furaha tele, kwani ni kama wameshinda tu, tuzo kwani wameshikilia juu, uchezaji katika nchi yetu Kenya inafaa kuendelezwa zaidi.

Mchezaji wa mchezo wa kandanda ambaye anaonekana kucheza vizuri. Mchezo huu unafaa kutekelezwa ama unafaa kuwa mujibu wa serikali kwani uko na manufaa mingi katika afya zetu na watoto wetu katika nchi ya Kenya.

Huyu ni kiongozi wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka, aonekana kuwa anatoa hotuba labda kuhusu siasa yake ama hotuba yoyote ile. Kiongozi mwenyewe ni kiongozi bora kwenye jamii yetu.

Huyu ni mwananchi ama mtu anayeingia kwa ofisi ama rais wa nchi ya Tanzania anapokula kiapo, kuwa atafanya kazi yake na kujali maslahi ya wananchi na kutekeleza kazi zake zote kisheria ama kwa njia inayofaa.

Huyu ni shabiki ambaye haonekana kuwa ameshikilia amevalia kitu ambayo imeandikwa KDF kwa urefu Kenya Defence Forces . Shabiki mwenyewe haonekana kuwa na furaha mno. Labda timu yake imeshinda jambo ambalo ni nzuri mno kabisa.